Watu wazima wameketi darasani wakijisomea vitabu mbalimbali kwa makini, wakifuatilia maelekezo kutoka kwa mwalimu wao ili kuongeza ujuzi na maarifa katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima mbalimbali wameketi kwa utulivu, wengine wamesimama ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini somo linalotolewa na mwalimu, wakiwa na ari ya kujifunza ili kuimarisha maarifa yao na kuboresha maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi watu wazima wameketi kuzunguka meza darasani. Wanatumia vifaa mbalimbali kama karatasi, karani na kompyuta ya mikononi kujifunza. Huku viti vyenye rangi nyeupe vimepangwa vizuri pembeni, tayari kwa wageni au majadiliano ya vikundi.

Watu wazima wamesimama pembeni mwa meza iliyoandaliwa kwa ajili ya elimu kwa vitendo ikiwa imepambwa na vitendea kazi mbalimbali kama kompyuta, vitabu na mafaili wakijiandaa kushiriki mafunzo ya elimu ya watu wazima kwa lengo la kuongeza maarifa na stadi za maisha.

Watu wazima mbalimbali wameketi kwa utulivu, wengine wamesimama ndani ya darasa. Wakisikiliza kwa makini somo linalotolewa na mwalimu wakiwa na ari ya kujifunza ili kuimarisha maarifa yao na kuboresha maisha yao ya kila siku.

Vitabu mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la vitabu. Mwanamke mmoja ameshika kikapu anachotumia kuweka vitabu anavyo vichagua, kwa uangalifu kwa ajili ya kufundishia na kusomea.

Kalenda ya karatasi yenye mpangilio wa siku saba za juma, imetundikwa darasani kutumika kama nyenzo ya kufundishia watoto kuhusu majina ya siku na mpangilio wa wakati, kwa njia rahisi na ya kueleweka.

Vitabu na mafaili mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu darasani, vikiwa pamoja na viti, kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi na walimu, ili kuboresha ujifunzaji na kuimarisha mazingira elimu katika ngazi ya msingi.

Mafaili mbalimbali ya kutunzia nyaraka muhimu, yamepangwa vizuri juu ya kabati darasani. Yakiwa yameandikwa kwa maelekezo sahihi ili kurahisisha upatikanaji wa kumbukumbu kwa walimu na wanafunzi.

Mandhari tulivu ya shule ya msingi yenye majengo mazuri na bustani nzuri za maua na nyasi fupi. Huku wanafunzi wakitembea katika barabara iliyo safishwa vizuri, pakiwa na magari manne yaliyopaki chini ya miti mirefu yenye kivuli, na sehemu nzuri ya kupumzika zikiongeza mvuto wa eneo hilo la elimu.

Wanafunzi wameketi kwenye viti na meza nzuri wanafanya mitihani kwa utulivu. Walimu wanasimamia kwa makini ndani ya darasa safi lenye ubao wa kisasa, na vijitabu vya kujibia mitihani vimepangwa vizuri mezani ili kuongeza ubora wa ujifunzaji na kuimarisha mfumo wa elimu ya sekondari.

Wanafunzi ndani ya darasa wamevalia sare na wameketi kwa utulivu, kwenye viti vya kisasa na meza nzuri, wakifanya mitihani yao kwa ajili ya kuwapima uelewa, husaidia maendeleo ya kitaaluma na kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari.

Mwalimu wa kike akiwa amevaa barakoa akisahihisha madaftari ofisini mahali palipozungukwa na samani za kielimu kama meza, viti na ubao wa ukutani vinavyosaidia katika mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji katika ngazi ya elimu ya sekondari.

Meza safi na bora zimesimama imara kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa lenye mfumo wa mabomba ya maji ya kunawia na kuhakikisha usafi wa mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi katika ngazi ya sekondari.

Mkufunzi mbele ya darasa, anafundisha kwa umahiri wanafunzi walioketi kwa utulivu kwenye viti vilivyo zunguka meza. Wanamsikiliza kwa makini; madaftari, vitabu, mabegi na mikoba vikiwa mezani; ubao wa kisasa ukiwa nyuma yake. Picha za kielimu zimebandikwa ukutani kama nyenzo ya kufundishia katika mazingira ya elimu ya juu.

Mwalimu mmoja wa kiume amesimama darasani anawaelekeza wanafunzi walioketi kwenye viti na meza nzur, kila mmoja ana daftari na kalamu kufuatilia kwa makini masomo yanayofundishwa na mkufunzi wao katika mazingira ya taaluma ya juu.

Wanafunzi wameketi kwenye viti vya plastiki ndani ya darasa, vitabu vimepangwa vizuri katika rafu ,TV ya kufundishia ikiwa mbele. Walimu wameketi mbele wakitumia kompyuta ya mkononi kwa ajili ya kufundishia kwa ufanisi, kusaidia ufundishaji wa kisasa, na kuimarisha ubora wa elimu vyuoni.

Mkufunzi mmoja ndani ya darasa la kisasa katika chuo kikuu anatumia projekta ya kisasa kuwaonyesha wanafunzi maudhui ya somo huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye viti vizuri vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na kutumia meza imara kama sehemu ya kusomea.

Wanafunzi watano wanawake wanne na mwanaume mmoja, wakiwa wanatabasamu nyusoni wameketi kuzunguka meza ya kijani, wakitumia kompyuta ya mkononi na daftari na kalamu, kujadili kwa bidii masomo yao katika mazingira tulivu ya chuo kikuu.

Mwanaume mmoja ndani ya darasa anatengeneza kifaa cha kimitindo, akiwa amezungukwa na vifaa mbalimbali vya kitekinolojia vya mazingira ya kisasa, yanayoonesha elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya kiufundi kwa vitendo.

Mwanafunzi wa kiume wa elimu ya ufundi na stadi, akiwa anatengenza kifaa kilichopo juu ya meza. Akijifunza kwa vitendo ujuzi muhimu wa kiufundi kwa ajili ya ajira na maendeleo binafsi.

Wanafunzi wakiwa darasani wanatekeleza elimu kwa vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kitekinolojia, wakijifunza stadi za ufundi na taaluma kupitia mfumo wa mafunzo ya ufundi na elimu ya kiufundistadi.

Ndani ya chumba kilichojaa mitambo na mashine za kisasa, wanafunzi wamevalia sare maridadi, wanajifunza kwa bidii kutengeneza vifaa mbalimbali. Mwalimu anawaelekeza kwa bashasha, akivutiwa na ubunifu na ustadi wanaouonyesha kwa vitendo.